Wanaumme wawili hawa, kuna mmoja ambaye amelala chini kama ameshika, akiwa amefunga macho. Kando yake kuna kwanamme ambaye ameinama kama ameshika yule aliyelala mgongo.

Karatasi hii kwa rangi yake nyekundu. Halafu pale kwa hiyo karatasi kuna maandishi tofauti tofauti pale tena kuna nyama moja sungura kwa rangi yake nyeupe imechorwa.

Mwanaume mmoja ambaye ni mlemavu akona shida ya mguu, akiwa pale baiskeli, huenda ako ni shabiki ama ni mmoja wao ambao wanashindana katika mchezo huo.

Hapa ni uwanja ama mbele ya shule, pale kuna mtu mti moja mrefu wa rangi yake nyeupe, alafu kand yake kkuna mtungi ya maji kwa rangi yake nyeusi, pale ni shule, wa gorofa mbili, ambapo kuna mti moja kwa rangi yake nyeupe.

Hawa ni wachezaji wa timu moja, wote wamevaa sare zinazo fanana ambao mbele imechorwa Kenya, wakiwa katika kiwanja wakipiga picha. Mbele yao ni wanaume walemavu ambao wameshika mashini yao.

Hizi ni makaratasi. Makaratasi hizi haswa huwa inatumiwa kuchora ama kutumiwa kuchora katika darasa, hasa darasa la chini ya watoto. Unajua unachora ili kuwafunza au kuharakisha ili watoto waelewe kwa haraka.

Hii sanduku kwa rangi yake nyeupe, alafu pale kuna ambako kuna faili zimepangwa kwa laini ikiwa ni rangi tofauti tofauti . Hii saduku hasa hua inapatikana pale ofisini.

Hapa ni darasa ambapo kuna viti mbili ya wanafunzi pale tena kuna kiti moja ambayo iko pale kona hapa kumetulia maanake huenda hakuna wanafunzi ama huenda wametoka.

Hapa ni ardhi ambayo imekuwa na kiangazi kubwa maanake unaona kumekauka kauka alafu pale kuna korodha ama vitu ambazo watoto hutumia hasa kuicheza.

Hawa ni wachezaji ama wachezaji wa wanariadha mmoja akiwa mlemavu wa macho anakimbia huyu msichana alafu mwenzake ambaye anamsaidia kumwonyesha mahali ama njia ya kupita mwanaume mmoja ameshika kwa kutumia,,,

Hapa ni chumba ambayo pale kuna kiti. Kuna kiti ya rangi yake nyeupe. Alafu hapo tena kuna kompyuta kwa rangi yake nyeusi, ikiwa pale huenda ni ofisi ya walimu.

Hapa ni mbele ya shule. Shule kumenyamaza, kumetulia maanake milango zote zimefungwa. Huenda wanafuzi hawako ama wako wameenda nyumbani, ilhali madirisha imefunguliwa. Hapa ni kwa gwaride ambapo kuna bendera hapa, alafu kuna maua zilizopangwa na zinavutia.

hapa nikiwanja inayoonyesha ama kuna vitu wa kuchezea hawa watoto sasa watoto ikiwasiku ya kuzaliwa ikiwa ni siku ya chrismasi watoto ama watu wapeleka watoto wao iliwacheza pale na wajifurahishe.

Miti refu kwa rangi yake nyeupe, ikiwa ni miti ya bendera, alafu kando yake Kuna miti ya rangi. Ikiwa pale juu kuna mawingu ambayo inaonekana ikiwa rangi nyeupe.

Hapa ni darasa ambapo wanafunzi haswa huwa wanatumia. Pale kuna viti ambazo zimepangwa kwa orodha inayovutia. Hizi viti zikiwa zimepangwa huenda wanafunzi walikuwa wanatumia kusoma pale darasani.

Huyu ni mwanaume ama mwanamke ambaye wako wakishindana. Amekaa kwenye meli. Alafu ye amevalia shati lake nyekundu. Mbele yake imeandikwa Kenya na amevaa kofia lake, wakiwa wanashindana katikati ya maji kwa mchezo wao.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa shati lake nyeupe akiwa ameketi pale kwenye kiti lake nyekundu huenda huyu msichana alikuwa anafanya mazoezi maanake nyuma yake kuna vifaa vya kufanya mazoezi na kupumzika ili aweze kuendelea.

Wanamme hawa wawili wakiwa wanariadha wakiwa mmoja ambaye amevaa shati lake lilioandikwa Kenya Kimani na mwingine akiwa amemshika mkono. Wao wakiwa katika kiwanja hicho. Nyuma yao kuna mashabiki wengi.

Kitabu hiki ikona mandishi ya kiswahili, uenda ni kitabu ya darasa la pili, ambapo wanafunzi ambao wako katika darasa la pili huwa wanasoma katika somo la kiswahili.

Wachezaji wawili ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa wanashindana katika mchezo wa pikipiki, baiskeli. Wote hawa wakiwa kwenye maushindi au mashindano.

Msichana moja ambaye amekaa katika mashine yake. Mbele yake ameshika kitu ambayo imeandikwa (2024 Qualified) . Huyu pia amevaa shati ambalo imeandikwa Kenya kumaanisha kuwa yeye alikuwa anachezea timu yake Kenya.

Hiki ni kitabu ya darasa la saba. Kitabu hiki huwa inatumiwa na wanafunzi wa darasa la saba kusoma ama mwalimu pale anapotaka kuwafunza wanafunzi pale darasani.

Hawa ni mashabiki ambao wamekuja kwa wingi katika uwanja huu, mashabiki hawa wakiwa wameshika bendera ya Kenya wakiwa hasa wanawake, wakiwa wamekuja ili kuonyesha sapoti ya upendo katika ile timu ambaye wangetaka kuebuka washindi katika ile mchezo unaendelea nchini.

Hapa ni shule ambapo ni gwaride. Hii ni shule ambapo mlango umefungwa. Alafu hapa mbele kuna maua ambazo zakuvutia. Zimekatwa vizuri kwa laini.